Kupata bima siku hizi imerahisishwa sana. Unaweza kujisajili kupitia rununu au simu tamba yako popote ulipo. Hii inakupunguzia gharama ya kusafiri hadi kwenye ofisi zao.

Ofisi ya kubadilisha pesa za nchi moja hadi nchi nyingine. Bei ya pesa ya nchi yabadilika kulingana na vitu kama usalama wa nchi, siasa za nchi, bei ya mafuta au pato la taifa.

Soko lina aina mbalimbali ya binadamu. Biashara nazo ni za aina mbalimbali. Na kila mmoja aruhusiwa kufanya biashara ile anachotaka. Wanunuzi nao pia waruhusiwa kuchagua mtu wa kununua bidhaa wanazohitaji.

Gari linatumika kufanya rahisi matembezi. Linasaidia kusafirisha abiria na mizigo kutoka sehemu moja ya nchi hadi lingine. Gari kawaida lina miguu minne na linatumia petroli ili liweze kusonga.

Bima aina ya tatu ya gari ni shilingi elfu saba mia tano sabini na nne kwa mwaka. Bei hii litabadilika kulingana na gari. Bima hii linashughulikia yule mtu au gari ambayo imegongwa kwenye ajali.

Chakula ni kitu cha maana kwenye maisha ya binadamia au mnyama yeyote yule. Chakula chanunuliwa sokoni, laweza pia pandwa shambani kwa wale walio na shamba wanakoishi. Uuzaji wa chakula ni aina ya biashara.

Shilingi elfu moja pesa taslimu. Pesa ni sabuni ya roho na inatumika katika shughuli ya kubadilishana unapohitaji bidhaa au huduma mbalimbali duniani. Pesa likitumika vizuri itastahimili.

Kifunguu cha gari liko pale kwenye mlango ya gari. Gari latumika kufanya rahisi matembezi. Linasaidia kusafirisha abiria na mizigo kutoka sehemu moja ya nchi hadi sehemu nyingine.

Chakula ni kitu cha maana kwenye maisha ya binadamu au mnyama yeyote yule. Chakula kinanunuliwa sokoni au lapandwa shambani kwa wale walio na shamba wanakoishi. Uuzaji wa chakula kama nyanya, pilipili, viazi na zingine ni aina ya biashara.